Madaktari wawili wanaonekana kwenye chumba cha maabara na daktari mmoja, akionekana ameketi akipima sampuli zilizoletwa maabara hapo.

Madaktari wawili wakiwa katika chumba cha upasuaji, na wote wamevaa mavazi ya upasuaji, wakiwa wanatoa huduma ya upasuaji kwa mtoto.

Vikombe viwili vya chai vilivyowekwa maji pamoja na majani ya asili, ambayo inaweza kutumika kama chai au dawa ya asili.